Mwanamke anasimama kando ya mashine ya kumlea watoto jiji, akimtazama na kumshughulikia mtoto aliye ndani yake. Pembeni kuna vifaa vengine vya matibabu vinavyotumika kwa uangalizi wa watoto wachanga, wanao taka uangalizi maalumu.

Jengo liliporomoka likiacha kifushi kingi ardhini, kijana amesimama pale kwa hali ya mshangao, watu wengine wako nyuma yake wakiwa wameshangaa tukio hilo. Majengo mengine yamesimama nyuma ya kijana huyo kwa umbali.